Duka dogo ambalo linauza pembejeo za kilimo, pamoja na dawa za mifugo zilizohifadhiwa katika makopo ya plastiki, kila moja likiwa na kibandiko kinachoonesha jina la dawa hiyo pamoja na namna ya kutumia, vikiwa vimepangiliwa katika rafuu za chuma.

Dawa ya mifugo maalumu inayotumika kwa kuku, ikiwa imehifadhiwa katika kopo dogo la rangi jeupe, pamoja na paketi iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki; vyote vikiwa vina maandishi yenye jina ya dawa hiyo pamoja na namna ya kutumia.

Ofisi iliyo na meza iliyotengenezwa kwa kutumia mbao na kupakwa rangi ya kahawia pamoja na viti viwili vyeusi vya kukalia mtu mmoja mmoja, juu ya meza kukiwa na chupa ambazo zinahifadhi dawa kwa ajili ya mifugo, zenye vibandiko vinavyoonyesha jina la dawa hizo pamoja na namna ya kutumia.

Dawa ya kimiminika inayotumika kwa wanyama kufugwa maalum kwa mbwa na mpaka ikiwa imehifadhiwa vizuri katika chupa ndogo iliyofungwa . Pembeni kukiwa na boksi lililotengenezwa kwa karatasi ngumu ambalo lina maandishi yenye jina la dar hiyo pamoja na namna ya kutumia.

Jengo kubwa la gorofa mbili lililopakwa rangi ya njano likiwa na mlango mpana uliotengenezwa kwa chuma juu kukiwa na bango ambalo linaonyesha pembejeo za kilimo zinapatikana katika duka la jengo hilo.

Vijana wa kiume, wakiwa wanafanya shughuli ya kushusha vifurushi vidogo ambavyo ndani yake kuna pembejeo za kilimo kama vile mbegu za mazao au mbolea, kutoka kwenye gari kubwa na kupeleka sehemu zinapohitajika.

Bango kubwa ambalo limetengenezwa kwa kutumia chuma ambalo limening'inizwa juu lenye rangi ya kijani pamoja na maandishi ya rangi nyeupe na njano, ambalo linaandikwa kuwa pembejeo za kilimo zinapatikana katika sehemu hiyo kwa jumla na kwa rejareja.

Duka dogo ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo ambazo zimehifadhiwa kwenye makopo ya plastiki na kupangwa katika rafu za mbao zilizo na vioo.

Dawa za mifugo kama vile mbuzi, kondoo, ngómbe ikiwa imehifadhiwa vizuri katika boksi, lililotengenezwa kwa kutumia karatasi ngumu, kukiwa na maandishi yenye jina ya dawa hiyo namna ya kutumia pamoja na picha za mifugo.

Dawa ya kimiminika inayotumika kwa wanyama wakufugwa kama vile paka na mbwa ikiwa imehifadhiwa katika chupa ndogo, iliyofungwa vizuri pembeni kukiwa na boksi ambalo linamaandishi yenye jina la dawa hiyo na namna ya kutumia.

Sehemu ya ghala ambapo huhifadhiwa pembejeo za kilimo, kama vile mbolea au mbegu za mazao zilizopo katika vifurushi vidogo vya rangi nyeupe; ambavyo vimepangiliwa kwa kupandiana.

Dawa ya kimiminika kwa ajili ya mifugo kama vile mbuzi kondoo au ng'ombe ikiwa imehifadhiwa kwenye chupa ndogo na kufungwa vizuri ili isimwagike, pembeni kukiwa na boksi lenye maandishi yanayoonyesha jina la dawa hiyo pamoja na namna ya kutumia.

Dawa ya kimiminika ambayo hutumiwa na mifugo, ikiwa imehifadhiwa vizuri kwenye chupa ndogo na kufungwa ili isimwagike. Pembeni kukiwa na boksi ambalo lina maandishi yanayoonesha jina la dawa hiyo, ujazo pamoja na namna ya kutumia.

Dawa ya wanyama wa kufugwa maalumu inayotumika kwa mbwa, ikiwa imehifadhiwa vizuri katika boksi lililotengenezwa kwa karatasi ngumu kukiwa na maandishi yenye jina la dawa hiyo pamoja na namna ya kutumia pia kukiwa na picha ya mbwa.

Dawa ya mifugo amabayo inatumika kuuwa vijidudu wadogo, kama vile; kupe au mbung'o, ambao wanaishi kwenye ngozi au manyoya ya mifugo kama: ng'ombe, mbuzi, kondoo, nguruwe na kadhalika.

Dawa ya wanyama wa kufugwa maalumu inayotumika kwa mbwa, ikiwa imehifadhiwa katika boksi ambalo limetengenezwa kwa karatasi ngumu; likiwa lina maandishi yenye jina la dawa hiyo, ujazo pamoja na namna ya kutumia.

Kijana wa kike akiwa katika duka linalouza pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo ambazo zimehifadhiwa kwenye makopo, zingine zikiwa katika vifungashio vya plastiki, zikiwa zimepangiliwa katika rafu za mbao zilizopo katika kuta ya duka hilo.

Pembejeo za kilimo ambazo ni mbolea zinazotumika kuwekwa kwenye mashamba ambayo husababisha udongo kuwa na rutuba, ambayo husaidia mimea kukua zikiwa zimehifadhiwa katika mafurushi madogo na kupangwa ndani ya chumba.

Kijana wa kiume aliyevaa fulana ya rangi nyeupe akiwa ndani ya duka ambalo linauza pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo zilizohifadhiwa kwenye makopo na kupangwa kwenye rafu za mbao pia kukiwa na paketi ambazo zimening'inizwa kwenye kamba juu ya duka hilo.

Mbegu za mazao mbalimbali ambazo zimehifadhiwa katika vifungashio vilivyotengenezwa kwa kutumia plastiki na kupangwa katika mistari na kulazwa juu ya meza, ikiwa na maandishi yenye jina la mbegu hizo pamoja na picha ya mazao pindi yatakapo kuwa.

Dawa ya mifugo ambayo inatumika kwa ng'ombe pamoja na kondoo, ambayo inaua vijidudu kama vile kupe au mbung'o wanaopenda kuishi kwenye ngozi au manyoya ya wanyama hao.

Duka ambalo linauza pembejeo za kilimo, pamoja na dawa za mifugo, zilizohifadhiwa vizuri katika makopo na kupangiliwa katika rafu za mbao ambazo zipo ndani ya duka hilo.

Dawa ya mifugo maalumu inayotumika kwa ng'ombe ikiwa imehifadhiwa vizuri katika boksi lililotengenezwa na karatasi ngumu, likiwa na maandishi yanayoonyesha jina ya dawa hiyo pamoja na namna ya kutumia.

Dawa ya mifugo maalumu inayotumika kwa mbuzi na kondoo, ambayo ina madini maalumu inayosadia mifugo hao kukua kwa haraka; ikiwa imehifadhiwa vizuri katika pakiti iliyotengenezwa kwa plastiki.

Dawa ya mifugo kama vile ng'ombe, mbuzi na kondoo ambayo imehifadhiwa vizuri katika boksi ambalo klmetengenezwa na karatasi ngumu, ikiwa na maandishi yanayoonesha jina la dawa hiyo pamoja na namna ya kutumia.

Dawa za mifugo ambazo zinatumika kuua vijidudu kama vile kupe au mbung'o ambao wanapenda kuishi kwenye manyoya au ngozi ya mifugo kama kondoo, ng'ombe na mbuzi; ikiwa imehifadhiwa vizuri katika kopo dogo la rangi nyeupe.

Vijana wawili wa kiume, wakiwa katika eneo lenye nguzo refu ambalo limeshikilia paa ya sehemu hiyo kukiwa na vifurushi vilivyobebana, vikiwa na pembejeo za kilimo ambazo ni mbolea au mbegu za mazao.

Pembejeo za kilimo ambazo ni mbolea, ikiwa imehifadhiwa vizuri katika kifurushi kidogo cha rangi nyeupe. Mbolea hiyo huenda kutumiwa katika mashamba ambapo inasaidia udongo kuwa na rutuba.

Vijana wa kiume waliovaa mavazi ya rangi ya kijani, wakiwa wanachimba mbolea ambazo zimetokana na vinyesi vya wanyama wakihifadhi vizuri kwenye magunia, ili kupelekwa katika mashamba, inayosaidia mazao kukua.

Duka dogo linalotoa huduma ya uuzaji wa pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo, zilizohifadhiwa katika makopo zingine zikiwa kwenye vifungashio vya plastiki, kila moja ikiwa na kibandiko chenye jina pamoja na matumizi vikiwa vimepangiliwa kwenye rafu za mbao.

Wakulima wakiwa katika shamba lililopandwa zao la karoti ambapo wanafanya shughuli ya uvunaji wa mazao hilo, kwa kuchimbua kutoka chini na kupangwa katika kundi kubwa ambazo hupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Migomba mirefu na mifupi iliyopandwa pembezoni mwa bustani yenye nyasi fupi za rangi ya kijani, ambapo migomba hiyo hutoa mikungu inayokuwa na ndizi, ambazo zinapelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa pindi zitakapokoma vizuri.

Wakulima wakiwa katika shamba lililopandwa zao la mahindi ambapo wanafanya shughuli ya uvunaji kwa kuyakwanyua na kuyapanga chini kwa kundi kubwa, kisha kuyahifadhi kwenye magunia ili kupelekwa masokoni na kuuzwa.

Kijana wa kiume akiwa katika shamba kubwa ambalo limepandwa zao la mananasi kwa ajili ya biashara, akiwa amevuna mazao hayo na kuyapangilia kwenye makreti makubwa ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Vijana wa kiume wakiwa katika shamba kubwa lililopandwa zao la mahindi kwa ajili ya biashara, wakiwa wanafanya zoezi la uvunaji kwa kukwanyuwa kutoka kwenye miche na kupangilia kwenye magunia ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya mauzo.

Kundi kubwa la watu wa rika na jinsia tofauti, ambao wamejikusanya katika eneo moja ambalo lina mbegu za zao la kahawa zilizopo katika mafungu mafungu zikiwa zinauzwa.

Kijana wa kiume akiwa amechuchumaa katika shamba ambalo limepandwa miche mifupi ya mipapai, ambapo kila mti unakundi kubwa la mapapai yakiwa tayari kwa ajili ya uvunaji na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wawili, wakike na wakiume wakiwa katika shamba lenye mti mkubwa wa muembe, wakiwa wamechuma matunda hayo wakiyakagua kama yapo tayari kwa ajili ya uvunaji na kwenda kuuzwa katika masoko.

Ulimaji wa zao la nyanya kwa ajili ya biashara, ambazo zimestawi vizuri kutoka katika miche mirefu iliyopandwa kwenye vifurushi vidogo vilivyo na udongo pamoja na mipira ambayo inaleta maji kwenye mizizi ya mmea huo, nyanya zikiwa za rangi nyekundu, kumaanisha zipo tayari kuvunwa na kupelekwa masokoni ili kuuzwa.

Wafanyabiashara wa jinsia ya kike na kiume, wakiwa wanafanya zoezi la uchambuzi wa mbegu za zao la kahawa, wakizichambua zile nzuri na kuziweka kwenye magunia ili kwenda kuuzwa sokoni.

Kundi la watu wa rika tofauti wakiwa katika shamba lililopandwa miti mingi ya mikahawa ambapo wamevuna mazao hayo au kwa kuchuma mbegu na kuzisambaza chini ili kuchambua nzuri wanazohifadhi kwenye magunia na kwenda kuuzwa masokoni.

Wakulima wakiwa katika shamba lililopandwa zao la viazi, ambapo wanafanya shughuli za uvunaji wa zao hilo na kuhifadhi katika ndoo ili kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mkulima wa kiume akiwa katika shamba ambalo limepandwa zao la tikiti maji, akiwa amebeba tunda hilo begani huku mengine yakiwa chini tayari yamevunwa, yapo tayari kwa kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Watu wa rika tofauti wakiwa wameketi katika ardhi ambapo wanafanya shughuli ya kuchagua mbegu za zao la kahawa za rangi nyekundu na kijani wakizihifadhi kwenye Ndoo ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mkulima akiwa amefanya zoezi la uvunaji wa zao la vitunguu kwa kuvichumbua kutoka mashambani na kukata mimea inayoota kwenye vitunguu hivyo kisha kuvikusanya sehemu moja kwa ajili ya kupelekwa masokoni ili kuuzwa.

Vijana wa kike akiwa katika shamba lililopandwa zao la mahindi kwa ajili ya biashara yakiwa yamevunwa na kukusanywa sehemu moja, kisha kuyapangilia katika gunia ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Zao la nyanya ambazo zimepandwa kwa ajili ya biashara zikiwa zimestawi kutoka katika miche mirefu, nyanya hizo zikiwa bado ni mbichi, hazijawa tayari kwa ajili ya kupelekwa masokoni na kuuzwa.

Shamba kubwa ambalo limepandwa migomba mingi na mirefu, ambayo imetoa mikungu iliyo na ndizi zilizokomaa, tayatri kwa ajili ya uvunaji na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Bustani kubwa ambayo imepandwa mazao kwa mpangilio wa matuta yaliyopo katika mstari uliyonyooka, mazao hayo ni pamoja na mboga za majani za aina mbalimbali zilizopo kwenye uzio uliotengenezwa kwa kutumia mbao, ambapo huvunwa na kupelekwa masokoni ili kuuzwa.

Kundi la watu wa rika na jinsia tofauti wakiwa wanafanya zoezi la kuchambua mbegu za zao la kahawa; ambazo zimesambazwa chini, wakichagua zile nzuri ili kupelekwa masokoni na kuuzwa.

Wakulima wawili wa kiume wakiwa katika shamba kubwa lililo pandwa mazao yaliyostawi vizuri, wakiwa wanachuma mbegu za mazao hayo na kuzihifadhi katika magunia makubwa waliyoyabeba mgongoni, ambayo hupelekwa masokoni kwaajili ya kuuzwa.

Shamba kubwa ambalo limepandwa zao la viazi kwa ajili ya biashara, vikiwa vimevunwa na kupangwa katika makundi madogomadogo ambapo hupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Shamba kubwa ambalo limepandwa zao la nyanya ambazo zimestawi kutoka katika miche mirefu. Nyanya hizo zikiwa za rangi nyekundu na kijani tayari kwa ajili ya mavuno na kupelekwa masokoni ili kuuzwa.

Kijana wa kiume akiwa amechuchumaa katika shamba lililopandwa zao la nyanya kwa ajili ya biashara, akiwa anazikagua kama zipo vizuri, au zimeiva kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa masokoni ili kuuzwa.

Shamba kubwa lililopandwa miti mingi ya mipapai, iliyo jipanga katika mistari iliyonyooka chini kukukiwa na mabomba yaliyo lazwa, yanayodondosha maji kwa njia ya matone, kila mti ukiwa na kundi kubwa la mipapai ambayo yako tayari, ili yavunwe na kupelekwa masokoni ili kuuzwa.

Wakulima wakiwa katika shamba kubwa lililopandwa zao la viazi vitamu, wakiwa wanafanya shughuli ya uvunaji wa mazao hayo na kuyahifadhi katika makreti ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya mauzo.

Vijana wa kiume wakiwa chini ya mti mkubwa unaotoa kivuli, ambapo wanafanya zoezi la umenyaji wa zao la mahindi. Wakimenya maganda na kuhifadhi mahindi hayo katika magunia, ili kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Shamba kubwa lililopandwa miti mingi ya mipapai ambayo imepangiliwa katika mistari iliyonyooka, kila mmoja ikiwa na kundi la mapapai mengi ambayo yapo tayali kwa ajili ya uvunaji, na kupelekwa masokoni ili kuuzwa.

Shamba kubwa ambalo limepandwa zao la nyanya kwa ajili ya biashara kukiwa na mabomba maalumu marefu yaliyolazwa chini ambayo hudondosha maji kwa njia ya matone, nyanya hizo zikiwa zimestawi vizuri kutoka kwenye miche mirefu ambayo ni ya rangi ya kijani, nyanya zikiwa tayari hupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Shamba kubwa ambalo limepandwa migomba mingi ambayo imezaa mikungu iliyo na ndizi zilizokomaa vizuri, kukiwa na fito refu ambazo zimezuia migomba hiyo isiweze kuanguka kwa kuwa ndizi hizo zimeshakuwa tayari kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Shamba kubwa lililo na migomba mirefu ambayo inatoa zao la ndizi zinazokuwa kwenye mikungu ambayo hupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa pindi zitakapokomaa vizuri.

Wakulima wakiwa katika shamba kubwa liliopandwa zao la mananasi, wakiwa wanafanya shughulli ya uvunaji wa mazao hayo, wakiyahifadhi katika makreti ya rangi nyekundu, kisha kuyapakia kwenye chombo cha usafiri ili kupekeleka masokoni kwa ajili ya mauzo.

Wakulima wakiwa katika shamba kubwa ambapo wamefanya shughuli za uvunaji wa zao la viazi na kuvipangilia katika magunia marefu yalishonewa kamba kwa juu, ili visimwagike, vikiwa tayari kupakizwa kwenye gari na kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mkulima akiwa katika shamba lililopandwa zao la nyanya kwa ajili ya biashara, akiwa anakagua nyanya hizo ambazo zimestawi kutoka kwenye mimea ambayo imefungwa kwenye fito za miti mirefu, kama zimeiva kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kuuzwa.

Kundi la wasichana wa rika tofauti wakiwa wnafanya zoezi la uchambuaji wa zao la kahawa, zile nzuri wakizihifadhi katika magunia makubwa ili kipelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wakiwa katika shamba lililopandwa zao la mahindi, ambapo wanafanya shughuli ya uvunaji wa mahindi, hayo na kuyahifadhi katika makapu makubwa, ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya mauzo.

Wakulima wakiwa katika shamba lililopandwa zao la vitunguu, wakiwa wanavivuna kwa kuvichimbua chini na kukata mimea ambayo huota kwenye vitunguu hivyo, kisha kuvipangilia kwenye ndoo, ambapo hupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Shamba kubwa lililopandwa zao la nyanya kwaajili ya biashara, zikiwa zimeshastawi vizuri na kuvunwa kutoka kwenye mimea, na kupangwa katika kundi kubwa ambalo hupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Kijana wa kiume akiwa katika shamba lililopandwa zao la mahindi, ambapo anafanya shughuli ya uvunaji kwa kumenya mahindi hayo na kuyahifadhi katika magunia marefu, ambayo husafirishwa na kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Ulimaji wa zao la vitunguu ambayvo vimeshavunwa kwa kuchimbuliwa chini na kukatwa mimea ambayo huota kwenye vitunguu hiyvo, vikiwa vimepangwa kwenye mistari ili vipigwe na jua na kuwa tayari kwa ajili ya kupelekwa masokoni kwa mauzo.

Kijana wa kiume akiwa katika shamba lililopandwa zao la vitunguu, ambapo kuna mabomba marefu yamelazwa na kutobolewa matundu madogo yanayodondosha maji kwa njia ya matone. Vitunguu hivyo vikichipua majani ya rangi ya kijani kuwa viko tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa masokoni ili kuuzwa.

Shamba kubwa ambalo limepandwa migomba mirefu, ambayo hutoa mikungu mikubwa iliyo na ndizi, ndizi hizo kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa au kufanyiwa biashara mbalimbali.

Wakulima wakiwa katika shamba kubwa ambalo limepandwa zao la viazi, wakiwa wanafanya shughuli ya kuvivuna kwa kuvichimbua chini na kuvipanga kwenye ndoo ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuviuza.

Kijana wa kiume akiwa katika shamba kubwa lililo pandwa mazao au mboga za majani, ambapo kuna mabomba marefu yamelazwa yanayotoa maji kwa njia ya matone. Kijana huyo anakagua mboga kama zipo tayari, kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa masokoni ili kuuzwa.

Mkulima wa kike akiwa anafanya shughuli za uvunaji wa mahindi, kwa kuyakwanyua kutoka kwenye miche, wakiyamenya na kuyasambaza katika eneo kubwa ili yapigwe na mwanga wa jua, yakishakauka hupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mama akiwa amesimama katika shamba lililopandwa migomba mengi; ambayo imetoa mkungu yenye ndizi ambazo zimekomaa, na zipo tayari kwa ajili ya kupelekwa masokoni ili kuuzwa.

Mkulima wa kiume akiwa katika shamba lililopandwa zao la nyanya kwa ajili ya biashara, akiwa anachuma nyanya hizo kutoka kwenye miche rangi ya kijani ambayo imefungwa kamba zilizopo kwenye fito za miti mirefu. Akiziweka katika ndoo ili kuzipeleka sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Kijana wa kiume aliyevaa mavazi meusi, kofia kichwani na mabuti miguuni akiwa anaegemea zao la kabichi, ambazo zimeshavunwa kutoka mashambani zikiwa tayari kwa kupelekwa masokoni ili kuuzwa.

Shamba kubwa lililopandwa zao la vitunguu, kukiwa na mabomba marefu yaliyolazwa ambayo yametobolewa na kudondosha maji kwa njia ya matone, vitongo hivyo vikiwa tayari kwa mavuno na kupelekwa masokoni ili kuuzwa.

Mkulima akiwa katikati ya mbegu nyingi za zao la kahawa ambazo zimevunwa na kukusanywa sehemu hiyo kwa ajili ya kuuzwa, nyingine zikiwa zimefungwa katika vifurushi au magunia.

Watu (wa kike na wa kiume) wakiwa wamefanya shughuli ya uvunaji wa zao la nyanya ambazo zimepangiliwa vizuri katikati makreti makubwa, zikiwa tayari kwa ajili ya kupelekwa masokoni kwa mauzo.

Kijana wa kike akiwa amesimama katika shamba lililopandwa miti mingi ya mikahawa akiwa anachuma mbegu ya zao hilo akikagua kama ipo tayari kwa ajili ya kupelekwa masokoni na kuuzwa.

Wakulima wakiwa katika shamba lililopandwa zao la mahindi, wakiwa wanafanya zoezi la uvunaji wa mahindi hayo, wakiyamenya na kuyakusanya sehemu moja ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wawili wakiwa katika shamba, lililopandwa kwenye miti mingi ya mikahawa, wakiwa makini kuchuma mbegu za zao hilo, ili kuangalia kama zipo tayari, kwa ajili ya kupelekwa masokoni na kuuzwa.

Shamba kubwa lililopandwa miti mingi ya mipapai iliyojipanga kwenye mistari iliyonyooka, kila moja ikiwa na kundi kubwa la mapapai ambayo yamekwisha komaa na kuwa tayari kwa ajili ya kupelekwa masokoni ili kuuzwa.

Kijana wa kiume akiwa amesimama chini ya mti mkubwa wa maparachichi. Ambapo anachuma tunda hilo ili kulikagua kama yapo tayari, kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa masokoni ili kuuzwa.

Kijana wa kiume akiwa katika shamba kubwa lililopandwa mboga za mjani aina ya kabichi, ambazo zimeshakuwa vizuri zipo tayari kwa ajili ya kupelekwa masokoni na kuuzwa.

Kijana wa kike akiwa katika shamba lililopandwa zao la viazi, ambavyo vimevunwa kwa kuchimbuliwa chini na kupangwa kwa makundi, yanayopelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mkulima aliyevaa fulana ya rangi ya bluu akiwa katika shamba lenye miti mikubwa ya mikahawa, ambapo anajaribu kuchuma mbegu hizo ili kupeleka masokoni na kuuza.

Wakulima wawili wa kike wakiwa katika shamba ambalo lina miti mingi ya mikahawa, wakiwa makini kuchuma mbegu za zao hilo wakikagua kama ipo tayari, kwa ajili ya kupelekwa masokoni na kuuzwa.

Kijana wa kiume akiwa anatazama magunia marefu ambayo yamepangiliwa viazi na kushonwa kamba kwa juu ili visimwagike. Vikiwa vimetengwa pembezoni mwa barabara tayari kwa ajili ya kusafirishwa na kupelekwa masokoni ili kuuzwa.

Msichana aliyevaa fulana ya rangi nyekundu na suruali nyeusi, akiwa ameketi huku amezungukwa na nyanya za rangi nyekundu zilizoivaa vizuri, ambazo zimepangwa katika mafungu kwenye visado, vikiwa vinauzwa.

Vijana wawili wakiume wakiwa katika shamba ambalo lina mti mkubwa wa muembe, wakiwa wanachuma maembe hayo na kuyatazama kama yapo tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa masokoni ili kuuzwa.

Wakulima wakiwa wameketi chini ya mti mkubwa unaowapa kivuli wakiwa wanafanya shughuli ya kupanga zao la nyanya kwenye maboksi makubwa yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao ili kusafirishwa na kupelekwa masokoni kwa ajili ya mauzo.

Wakulima wakiwa wanafanya zoezi la uvunaji wa zao la ndizi ambazo zipo kwenye mikungu, wakiipakiza katika gari kubwa ili kuzipeleka masokoni kwa ajili ya kuziuza.

Ulimaji wa zao la viazi kwaajili ya biashara ambavyo vimevunwa kwa kuchimbuliwa chini, na kupangwa katika makundi madogomadogo ambayo yapo tayari kwaajili ya kupelekwa masokoni na kuuzwa.

W2akulima wa kike na wa kiume wakiwa katika shamba lililopandwa zao la karoti, ambapo wanafanya shughuli ya uvunaji wa zao hilo na kupanga katika magunia, ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wakiwa katika shamba lililopandwa zao la mahindi ambapo wanafanya shughuli ya uvunaji wa mazao hayo, kwa kuyakwanyua kutoka kwenye mimea na kwenda kuuzwa au kupelekwa majumbani kupikia chakula.

Mkulima wa kiume akiwa amevaa mabuti miguuni na mavazi ya rangi nyeusi, akiwa ameegamia zao la kabichi ambazo zimevunwa kutoka mashambani na kupangwa katika kundi moja tayari kwa ajili ya kupelekwa masokoni.

Wakulima wawili wa kiume wakiwa katika shamba lililopandwa zao la viazi vitamu, ambapo wanafanya shughuli za uvunaji kwa kuvichimbua chini na kupanga kwenye makreti ili kupelekwa kuuzwa.

Mashine za kisasa zikiwa zimetengenezewa barabara maalumu ambapo inapita ikiwa imabeba mazao au vitu mbalimbali vinavyotumika kwa ajili ya ufuatiliaji wa mazao yaliyopandwa katika eneo hilo.

Mashine kubwa na ya kisasa iitwayo trekta yenye matairi makubwa, ikiwa inavuta chuma kizito kwa nyuma chenye mapanga yenye ncha kali ambayo hutifua ardhi au udongo, ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu kwenye mashamba makubwa.

Mazao yakiwa yamepandwa katika sehemu maalumu, ambayo ina mitambo na mashine za kisasa zinazojiendesha zenyewe, zikiwa na mabomba yaliyofungwa kwenye machuma yanayodondosha maji, pamoja na dawa kwenye mazao hayo.

Mashine ya kisasa ambayo inasukumwa kwa kutumia mikono yenye matairi madogo na injini ambayo inazungusha vyuma vyenye ncha kali vinavyotifua ardhi au udongo ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta, yenye matairi makubwa ya nyuma na mbele madogo, ikiwa inavuta vyuma vizito vyenye ncha kali ambavyo vinatifua ardhi au udongo ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta yenye matairi mapana ikiwa imefungwa vyuma vizito kwa nyuma, vyenye mapanga yenye cha kali ambayo yanafyeka nyasirefu zilizopo katika mashamba makubwa.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta yenye matairi makubwa ya nyuma na ya mbele madogo ambayo huendeshwa na dereva nyuma ikiwa na chuma kizito chenye mapanga ambayo yanakata nyasi ndefu zilizopo mashambani.

Mashine ya kisasa, ambayo husukumwa kwa kutumia mikono miwili inayotumika kwa ajili ya kulimia mbadala na jemba la mkoni; likiwa lina injini ambayo huzungusha vyuma vyenye ncha kali vinavyotifua ardhi au udongo, ili kurahisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mashine ya kisasa ambayo inaitwa trekta inaendeshwa na dereva, ambayo inavuta vyuma vyenye ncha kali vinavyo tifua ardhi au udongo na kufanya kuwa laini ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mashine ya kisasa ambayo inatumika kwa ajili ya kulimia kama mbadala wa jembe la mkononi, ambayo inasukumwa na mikono miwili ikiwa na injini inayozungusha vyuma ambavyo vinatifua ardhi au udongo, ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta yenye matairi ya nyuma makubwa na ya mbele madogo, ikiwa inatumika kwaajili ya ulimaji kwenye mashamba makubwa, ambapo inachuma kizito kilichifungwa nyuma chenye mapanga yanayo zunguka, yakitifua udongo au ardhi ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta yenye matairi ya nyuma makubwa na ya mbele madogo, inayoendeshwa na dereva, ambayo inavuta chuma kizito kwa nyuma chenye mapanga yenye ncha kali ambayo yanakata nyasi refu, zilizopo katika shamba kubwa.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta yenye matairi mapana, ambayo inaendeshwa na dereva ikiwa inavuta vyuma vizito vilivyo na mapanga yanayokata nyasi refu zilizopo mashambani.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta yenye matairi ya nyuma makubwa na ya mbele madogo, ambayo hutumika kwa ajili ya kulima mashamba makubwa ikiwa inavuta chuma kizito kwa nyuma chenye mapanga ambayo yanatitua ardhi au udongo ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mashine ya kisasa ambayo inasukumwa kwa kutumia mikono miwili ikiwa ina ingini ambayo inazungusha vyuma vyenye ncha kali vinavyotifua ardhi au udongo ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta yenye matairi makubwa, ikiwa inavuta kifaa kidogo ambacho kina mapanga yenye makali yanayokata nyasi refu na kuziviringisha katika muundo wa duara.

Mashine ya kisasa yenye matairi ya nyuma makubwa na ya mbele madogo, iitwayo trekta ambayo inatumika kwa ajili ya kulimia mashamba makubwa, ikiwa inavuta vyuma vyenye ncha kali vinavyotifua ardhi au udongo ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mashine za kisasa na mitambo inayojiendesha yenyewe ambayo inatumika katika ufuatiliaji wa ukuaji wa mazao kwa kupima hali ya joto iliyopo katika chumba, unyevunyevu unaopatikana kwenye udongo, mwanga utokanao na taa zilizofungwa juu na mambo mengine mengi.

Mitambo ya kisasa inayojiendesha yenyewe, kufuatilia ukuaji wa mazao yaliyopandwa katika eneo hilo, kukiwa na mabomba makubwa ya chuma yaliyofungwa juu, yanayomwaga maji pamoja na dawa kwenye mazao.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta yenye matairi ya nyuma makubwa na ya mbele madogo, ikiwa inaendeshwa na dereva, ikivuta vyuma vizito vyenye mapanga yenye ncha kali, ambayo hutifua ardhi au udongo ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mashine ya kisasa ambayo husukumwa kwa mikono ikiwa na injini ambayo huzungusha vyuma vyenye ncha kali, vinavyotifua ardhi au udongo ili kurahisisha upandaji wa mbegu.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta yenye matairi ya nyuma makubwa na ya mbele madogo, inaendeshwa na dereva ambayo inatumika kwa ajili ya ulimaji wa mashamba makubwa, kwa kutumia chuma chenye mapanga yenye ncha kali yanayotifua udongo au ardhi.

Ufugaji wa samaki wa aina mbalimbali unaofanyika katika visima vikubwa ambavyo vina maji masafi, vikiwa vimetenganishwa katika makundi makundi ya samaki wa aina moja.

Ufugaji wa samaki wa rangi nyekundu kwa ajili ya mapambo wakiwa ndani ya maji masafi yaliyopo katika tanki dogo ambalo limetengenezwa kwa kutumia kioo kukiwa na mwanga wa kutosha utokanao na taa inayomulika kutoka juu

Ufugaji wa samaki wenye mchanganyiko wa rangi ya dhahabu na nyekundu kwa ajili ya mapambo, wakiwa ndani ya maji masafi ambayo yapo katika tanki dogo lililotengenezwa kwa kutumia vioo ndani kukiwa na mapambo ya maua ya rangi kijani.

Ufugaji wa samaki ambao unafanyika katika dibwi dogo lenye maji masafi pembeni likiwa limezungukwa na miamba pamoja na nyasi ambazo zinaota kutoka kwenye maji hayo, pembeni kukiwa na kobe wanatembea.

Ufugaji wa samaki wa aina mbalimbali na rangi tofauti tofauti, wakiwa ndani ya maji masafi ambayo yapo katika tanki dogo lililotengenezwa kwa kutumia vioo wakiwa wanaogelea wakijitafutia chakula.

Ufugaji wa samaki wa aina mbalimbali wenye rangi tofautitofauti wakiwa katika maji masafi yaliyopo kwenye tenki dogo ambalo limetengezwa kwa kutumia vioo. Samaki hao wakiwa wanaogelea wakijitafutia chakula.

Ufugaji wa samaki wa aina mbalimbali wa rangi nyekundu na zambarau, wakiwa ndani ya maji masafi yaliyopo katika tanki dogo ambalo limetengenezwa kwa kutumia vioo. Samaki hao wakiwa wanaogelea wakijitafutia chakula.

Ufugaji wa samaki unaofanyika katika eneo kubwa lenye uwazi, ambalo limechimbwa kisima kikajazwa maji masafi. Juu kukiwa na wavu uliofungwa ili kuzuia ndege wasiwale samaki hao.

Ufugaji wa samaki wa rangi nyekundu waliopo katika maji masafi ambayo yapo kwenye tenki dogo lililotengenezwa kwa kutumia vioo, samaki hao wakiwa wanaogelea huku wakijitafutia chakula.

Ufugaji wa samaki wa aina mbalimbali, unaofanyika katika kisima kidogo kilicho tengenezwa na ukuta kwa kutumia matofali, ndani kukiwa na maji masafi pamoja na bomba ambalo huleta maji hayo.

Bidhaa za vyakula vitokanavyo na mazao ya shambani ambayo ni mahindi, yakiwa bado yapo katika miche yake, yamekomaa vizuri tayari kwa kuvunwa na kupelekwa majumbani ili kupikiwa chakula.

Bidhaa za vyakula zitokanazo na mazao ya shambani, zikiwa zimepangwa katika vifurushi vidogo vya rangi nyeupe, pembeni kukiwa na mizani inayotumika kupima kiasi unachohitaji; mfano ni maharage ya aina tofautitofauti pamoja na mahindi.

Bidhaa za vyakula ambazo zimetokana na mazao ya shambani, zikiwa zimepangiliwa katika magunia marefu na kukusanywa sehemu moja kwa ajili ya kuuzwa mfano ni maharage ya aina mbalimbali, ulezi, mahindi, mchele na kadhalika.

Bidhaa za chakula ambazo zimetokana na mazao ya shambani zikiwa zimehifadhiwa katika makapu madogo ili kuuzwa. Mfano wa bidhaa hizo ni maharage ya aina mbalimbali, mahindi na karanga.

Kijana wa kiume akiwa katika bustani ndogo ambapo anakagua miche midogo ya miti iliyopandwa kwenye mifuko ya plastiki, ambayo ina udongo pamoja na unyevu unyevu unaosaidia miche hiyo kukua na kwenda kupandwa sehemu mbalimbali.

Eneo lililo na miche midogo ya miti, amabyo imepandwa kwenye vifuko vidogo vya plastiki, vyenye udongo wenye rutuba pamoja na unyevuunyevu, inayosaidia miche hiyo kukua, ambayo huenda kupandwa sehemu mbalimbali.

Mazingira ya misituni kukiwa na miti mirefu pamoja na vichaka vilivyojifunga, huku katikati kukiwa na dimbwi kubwa, ambalo lina maji mengi yaliyotuama katika sehemu hiyo.

Mazingira ya misituni kukiwa na miti mirefu pamoja na vichaka vilivyofunga pia kuna barabara ya vumbi inayotumiwa na watembea kwa miguu, ambao wanaongozwa kwa kutumia alama zinazochorwa kwenye miti ili wasiweze kupotea.

Bwana shamba akiwa katika bustani kubwa iliyopandwa miche midogo ya miti katika mifuko ya plastiki, ambayo ina udongo wenye unyevunyevu na rutuba zinazosaidia miti hiyo kukua, na kwenda kupandwa sehemu mbalimbali.

Mazingira ya misituni kukiwa na miti mirefu na vichaka vilivyofungamana, katikati kukiwa na dimbwi ambalo lina maji yaliyotuama, ambapo nyasi zimeanza kuota kutoka katika dimbwi hilo.

Mazingira ya mistuni kukiwa na miti mirefu na vichaka vilivyofungamana kukiwa na barabara nyembamba ya vumbi ambayo hutumiwa na watembea kwa miguu wanaokatiza katika msitu huo.

Kijana wa kike akiwa anatoa elimu kwa kundi la watu waliomzunguka linalohusiana na upandaji wa miti, kwa kuwa hapo chini kuna miche ya miti midogo ambayo imepandwa kwenye vikaratasi vya plastiki vilivyo na udongo wenye unyevuunyevu pamoja na rutuba unaosaidia miti hiyo kukua.

Mazingira ya msituni kukuwa na miti mirefu na vichaka vilivyofungamana, pia kukiwa na mfereji unaotiririsha maji taratibu na daraja lililotengenezwa kwa mbao, ambalo hutumiwa na watembea kwa miguu kuvuka kutoka upande mmoja wa mfereji kwenda upande mwingine.

Kijana wa kiume akiwa anamwagilia miche midogo ya miti, kwa kutumia ndoo inayodondosha maji kwa njia ya matone, miche hiyo imepandwa kwenye vifuko vidogo vya plastiki, vilivyo na udogo wenye rutuba na unyevunyevu, unaotokana na maji yaliyomwagiliwa, inayosaidia kukua ambapo huuzwa na kwenda kupandwa sehemu mbalimbali.

Mazingira ya msituni yalio na miamba mikubwa ambayo inamatobo cheni ya mapango, kukiwa na mtalii anayechungulia akiwa nanapunga mkono pia kuna daraja ambalo limetengenezwa kwa kutumia mbao linalotumiwa kwa watembea kwa miguu.

Mazingira ya msituni kukiwa na miti mirefu na vichaka vilivyofungamana kukiwa na mfereji unaotiririsha maji masafi juu ya miamba kutoka sehemu za juu kushuka sehemu za chini.

Mazingira ya misituni, kukiwa na miti mirefu na vichaka vilivyofungamana, pia kuna maji yanayotiririka taratibu katika mfereji uliona miamba au mawe makubwa.

Mazingira yaliyo na bustani ndogo ambayo ina miche midogo ya miti, iliyopandwa katika mifuko ya plastiki, yenye udongo wenye rutuba pamoja na unyevunyevu unaosaidia miche hiyo kukua, ili kuuzwa na kwenda kupandwa sehemu mbalimbali.

Watu wakike na wakiume wakiwa wanakagua bustani ndogo ambayo ina miche ya miti iliyopandwa katika vifuko vya plastiki, ambavyo vina udongo wenye rutuba pamoja na unyevunyevu unaosaidia miche hiyo ya miti kukua na kwenda kupandwa sehemu mbalimbali.

Mboga za majani ambazo zinachipua kutoka kwenye matundu madogo ya marefu ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu, ambavyo vinasaidia katika ukuaji wa mboga hizo.

Upandaji wa kisasa wa mazao pasipo kutumia udongo, bali mimea huchipua kutoka kwenye matundu ya mifuniko ambapo mizizi hudumbukizwa kwenye vyombo vilivyo na maji yenye dawa, pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mimea hiyo kukua.

Upandaji wa kisasa wa mazao pasipo kutumia udongo; bali mazao hayo huchukua kutoka kwenye matundu ya mabomba marefu ya rangi mweupe, ndani yake yakiwa na maji wenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mazao hayo kukua kwa haraka.

Ulimaji wa kisasa wa mazao ambayo yanachomoza kutoka kwenye matundu ya bomba refu la rangi jeupe, ndani kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu, vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo.

Ulimaji wa kisasa wa mazao pasipo kutumia udongo, bali mazao hayo huchipua kutoka kwenye matundu madogo ya mabomba marefu yenye rangi nyeupe. Ndani yake kukiwa na maji ambayo yana dawa na virutubisho muhimu vinavyosaidia mimea hiyo kukua.

Upandaji wa kisasa wa mazao pasipo kutumia udongo bali mimea huchipua kutoka kwenye matundu ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji yenye rutuba pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia miche hiyo kukua.

Mboga za majani ambazo zinachipua kutoka kwenye makopo madogo yanayodumbukizwa kwenye matundu ya bomba refu la rangi jeupe. Ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu, ambavyo husaidia mboga hizo kukua kwa haraka.

Upandaji wa kisasa wa mazao pasipo kutumia udongo, bali mimea huchipua kutoka kwenye matundu madogo ya mabomba marefu, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu, ambavyo husaidia mimea hiyo kukua.

Upandaji wa kisasa wa mazao pasipo kutumia udongo bali mazao hayo huchipua kwenye matundu ya mfuniko, ambapo mizizi hudumbukizwa kwenye maji yenye dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia mazao hayo kukua kwa haraka.

Mboga za majani ambazo zimechipua kutoka kwenye matundu madogo ya mabomba makubwa ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu ambavyo husaidia mboga hizo kukua.

Upandaji wa kisasa wa mazao yanayostawi kupitia katika matundu madogo ya mfuniko, ambapo mizizi hundumbukizwa kwenye chombo chenye maji ambayo yana dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mazao hayo kukua kwa haraka.

Mboga za majani ambazo zimepandwa kutoka katika matundu madogo ya mfuniko, ambapo mizizi hudumbukizwa kwenye chombo yenye maji ambayo yana dawa; pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mboga hizo kukua kwa haraka.

Upandaji wa mboga ambazo zinastawi kupitia katika matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mboga hizo kukua kwa haraka.

Mboga za majani ambazo zinastawi kutoka katika makopo ambayo yanadumbukizwa kwenye mabomba marefu, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia katika ukuaji wa mboga hizo.

Mboga za majani zikiwa zinachipua, kutoka kwenye matundu ya mabomba makubwa ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na mizizi inayodumbukizwa kwenye maji, ambayo yana dawa pamoja na virutubisho muhimu, vinavyosaidia mboga hizo kukua kwa haraka.

Upandaji wa mboga za majani pasipo kutumia udongo bali mboga hizo huchomoza kwenye matundu madogo ya mabomba marefu meupe, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu, vinavyosaidia katika ukuwaji wa mboga izo.

Upandaji wa kisasa wa mazao pasipo kutumia udongo bali mazao huchomoza katika matundu ya mabomba marefu ndani yake, kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu ambavyo husaidia katika ukuaji wa mazao hayo.

Ulimaji wa kisasa wa mazao ambayo yanachipua kutoka kwenye matundu ya mfuniko, huku mizizi ikidumbukizwa kwenye chombo chenye maji yaliyo na dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mazao hayo kukua kwa haraka.

Upandaji wa kisasa wa mboga za majani pasipo kutumia udongo, bali mboga hizo huchipua kutoka katika matundu, ambapo mizizi hutumbukizwa kwenye mabomba yenye maji yanayosaidia katika ukuaji wa mboga hizo.

Mboga za majani ambazo zinastawi kupitia katika matundu madogo ya mabomba marefu, ambapo ndani yake mizizi hudumbukizwa kwenye maji yenye dawa na virutubisho muhimu, vinavyosaidia mboga hizo kukua.

Mazao ambayo yanakua kutoka katika matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na mizizi inayodumbukizwa kwenye maji yaliyo na dawa, pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mimea hiyo kukua.

Ulimaji wa kisasa wa mazao usiotumia udongo bali mimea hukua kupitia katika matundu ya mifuniko, ambapo mizizi hudumbukizwa kwenye vyombo vilivyo na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mimea hiyo kukua.

Upandaji wa kisasa wa mazao kwa kutumia vikopo vidogo ambavyo vinachomekwa kwenye mfuniko wa chombo ambacho ndani yake kina maji yaliyo na dawa pamoja na virutubisho, vinavyosaidia mimea hiyo kukua.

Mboga za majani zilizostawi kutoka katika matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi ya nyeupe, ambayo mizizi udumbukizwa ndani ya mabomba hayo, kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia katika ukuaji wa mboga hizo.

Upandaji wa mboga za majani ambazo zinakua kutoka kwenye matundu madogo marefu ya rangi nyepe, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mboga hizo kukua.

Upandaji wa kisasa wa mazao pasipokutumia udongo, bali mimea hiyo huchipua kutoka kwenye matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe; ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu ambavyo husaidia mimea hiyo kukua kwa haraka.

Mboga za majani ambazo zinachipua kutoka kwenye matundu madogo ya mfuniko, huku mizizi ikidumbukizwa kwenye chombo chenye maji ambayo yana dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mboga hizo kukua.

Ulimaji wa kisasa wa mazao pasipo kutumia udongo, bali mazao hayo huchipua kutoka kwenye matundu ya mabomba marefu, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu, vinavyosaidia katika ukuaji wa mazao hayo.

Mboga za majani ambazo zinakua kutoka katika matundu ya bomba refu la rangi nyeupe lililosimamishwa, ambapo mizizi hutumbukizwa kwenye bomba hilo, likiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu, vinavyosaidia katika ukuaji wa mboga.

Ngo’mbe wa kisasa wa rangi nyeupe na nyeusi wakiwa katika zizi lililotengenezwa kwa chuma ambapo ng,ombe hao kupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchinjwa, kisha nyama yao husafishwa vizuri na kupimwa ambapo uhifadhiwa kwenye vifurushi vidogo na kwenda kuuzwa kwenye maduka makubwa ya kisasa au masokoni.

Shamba kubwa lililopandwa zao la mboga za majani ambazo ni kabichi zikiwa katika mistari iliyonyooka, ambapo kabeji hizo hupelekwa katika viwanda ili kuchakatwa na kuwa bidhaa inayofaa kutumika na watu.

Sehemu maalumu ya shamba iliyotengwa na kuwekewa uzio wa vitambaa vyeupe kudhibiti mwanga wa jua unaoingia kwenye mazao ambayo yamepandwa na kustawi vizuri tayari kwa kupelekwa viwandani ilikuchakatwa na kuwa bidhaa inayofaa kutumika na watu.

Zao la nyanya za rangi nyekundu zilizopangwa katika makreti yaliyowekwa juu ya mitambo ya kisasa iliyotengenezwa kwa kutumia vyuma ambavyo huchakata nyanya hizo na kuzisindika katika makopo au pakiti za plastiki, ambazo huenda kuuzwa kwenye maduka makubwa wa kisasa au masokoni.

Upandaji wa mazao yaliyojipanga katika mistari iliyonyooka, kwenye sehemu maalumu iliyotengenezewa uzio wa vitambaa vyeupe, ambavyo hudhibiti mwanga wa jua na vijidudu au wanyama wanaoharibu mazao hayo, ambayo yanapelekwa viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kuwa bidhaa inayofaa kutumiwa na watu.

Kuku wanaofungwa wakiwa ndani ya chumba chenye vyombo maalumu vinavyotumika kwa ajili ya malisho chakula na maji. Kuku hao hupelekwa viwandani na kuchinjwa kisha nyama yao kusafishwa na kuandaliwa vizuri, nyingine husagwa ili kwenda kutumika katika kupikia vitu mbalimbali.

Ufugaji wa kuku wengi, wakiwa katika banda lililotengenezwa kwa uzio wa mbao, ambapo kuku hao hupelekwa katika viwanda ili kuchinjwa, kisha nyama yao kusafishwa vizuri, nyingine ikisagwa na kuhifadhiwa kwenye makopo au vifuko vya plastiki, na kwenda kuuzwa kwenye maduka makubwa ya kisasa.

Shamba kubwa ambalo limepandwa mboga za majani aina ya kabichi ambazo zimejipangilia katika mistari iliyonyooka zikiwa tayari kwa ajili ya kupelekwa katika viwanda na kuchakatwa ili kutengenezwa bidhaa inayofaa kutumika.

Wafanyakazi waliopo ndani ya kiwanda, wakiwa wanapangilia pilipili hoho, katika mistari iliyonyooka juu ya mashine au mitambo inayojiendesha yenyewe, inayofanya zoezi la uchakataji wa pilipili hoho hizo, na kuzifanya kuwa bidhaa zinazofaa kutumia.

Mazao yaliyopandwa katika mistari iliyonyooka ndani ya eneo lenye uzio wa vitambaa vyeupe ambavyo hudhibiti mwanga wa jua. Mazao hayo kupelekwa viwandani ili kuchakatwa na kutengeneza bidhaa iliyosindikwa ambayo hupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Shamba kubwa ambalo limepandwa zao la nyanya zikiwa zimening'inia kwenye miche mirefu zikiwa tayari kwa ajili ya kupelekwa katika kiwanda ili kuchakatwa na kutengeneza bidhaa za kimiminika, zinazohifadhiwa katika paketi au chupa ambazo zinaenda kuuzwa kwenye maduka makubwa ya kisasa au masokoni.

Kuku wa kisasa wenyerange nyeupe, wakiwa wamehifadhiwa katika eneo kubwa ambapo kuku hao hupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchinjwa na nyama yao kupimwa vizuri husafishwa, nyingine husagwa na kuhifadhiwa kwenye paketi ambazo zinaenda kuuzwa kwenye maduka makubwa ya kisasa au masokoni.

Ulimaji wa kisasa wa mazao yaliyopangiliwa katika mistari iliyonyooka, likiwa ndani ya uzio uliotengenezwa kwa vitambaa vya rangi nyeupe ili kudhibiti mwanga wa jua pamoja na wanyama au wadudu wanaoharibu mazao, yakiwa tayari kwa kupelekwa viwandani ili kuchakatwa na kuwa bidhaa inayofaa kutumika na watu.

Mazao ambayo yamepandwa kwa mistari iliyonyooka, yakiwa tayari kwa uvunaji na kupelekwa katika viwanda, ambayo hufanyiwa uchakataji na kutengenezwa kuwa bidhaa inayoyofaa kutumiwa na watu.

Shamba kubwa ambalo limepandwa mazao yaliyopo katika mpangilio wa mistari mirefu yakiwa tayari, kwa ajili ya kupelekwa viwandani ili kuchakatwa na kutengenezwa bidhaa ambayo inafaa kutumika na watu.

Shamba kubwa lililopandwa zao la nyanya ambazo zimekua vizuri kutoka kwenye miche mirefu iliyofungwa kamba ambazo zimefungwa juu ya fito za miti. Nyanya hizo hupelekwa viwandani ili kuchakatwa na kutengenezwa bidhaa ambazo zimesindikwa na kuhifadhiwa kwenye makopo zinazoenda kuuzwa masokoni au kwenye maduka ya kisasa.

Mazao ambayo yamepandwa katika sehemu maalumu iliyotengenezwa kwa kuwekwa vitambaa vyeupe vinavyo dhibiti mwanga wa jua, mazao hayo hupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchakatwa kuwa bidhaa inayo faa kutumika na watu.

Ufugaji wa kuku wengi wadgo ambao ni vifaranga wakiwa katika eneo kubwa, kuku hao wakikua hupelekwa viwandani ili kuchinjwa kisha nyama yao kusafishwa vizuri, na kusafirishwa na kupelekwa katika maduka makubwa ili kuuzwa.

Vijana wawili wakiwa katika eneo lenye mazao yaliyopandwa na kufungwa kamba zilizoning'inia kwenye paa ambalo linauzio wa vitambaa vyeupe, vinavyodhibiti mwanga wa jua. Mazao hayo hupelekwa viwandani kwaajili ya kuchakatwa nakuwa bidhaa inayofaa kutumiwa na watu.

Ng'ombe wa rangi nyeupe na nyeusi wakiwa katika zizi kubwa lililotengenezwa kwa kutumia chuma. Ng'ombe hao hupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchinjwa kisha nyama yao kusafishwa vizuri na kupimwa, ambayo huenda kuuzwa kwenye maduka ya kisasa au masokoni.

Ng'ombe wa kisasa wenye rangi nyeupe na nyeusi wakiwa ndani ya zizi kubwa lililotengenezwa kwa kutumia chuma. Ng'ombe hao hupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchinjwa kisha nyama yao kusafishwa vizuri, kupimwa na kuhifadhiwa ili kwenda kuuzwa kwenye maduka ya kisasa au sokoni.

Wafanya kazi wakiwa katika kiwanda ambacho wanapanga zao la nyanya la rangi nyekundu juu ya mashine za chuma ambazo zinafanya zoezi la usindikaji wa nyanya hizo ili ziweze kwenda kuuzwa katika maduka makubwa au masoko.

Ufugaji wa kuku wakiwa katika mabanda makubwa yaliyotengenezwa kwa mbao, ambapo wametaga mayai huku hao hupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchinjwa, kisha nyama yao hupimwa na kusafishwa vizuri nyingine husagwa na kwenda kuuzwa katika maduka makubwa ya kisasa.

Ulimaji wa mazao yaliyostawi, katika eneo lililozungushiwa vitambaa vyeupe ili kudhibiti mwanga wa jua, ikiwa tayari kwa ajili ya kupelekwa viwandani na kuchakatwa ili kutengeneza bidhaa inayofaa kutumika na watu.

Mazao ambayo yamepandwa na kukua vizuri yakiwa bado yapo shambani tayari kwajili ya kupelekwa katika viwanda ili kuchakatwa na kutengenezwa bidhaa ambayo inafaa kutumika kwajili ya matumizi mbalimbali.

Ng'ombe wa kisasa wenye rangi nyeupe na nyeusi wakiwa katika zizi lililotengenezwa kwa kutumia, chuma ambapo ng'ombe hao hupelekwa katika viwanda ili kuchinjwa kisha nyama yao kusafishwa vizuri na kukatwakatwa, kupimwa na kuhifadhiwa katika mifupa ya plastiki inayoenda kuuzwa katika maduka makubwa ya kisasa.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa yaliyopandwa mazao kwa mpangilio wa matuta, kukiwa na mabomba marefu yaliyolazwa na kutobolewa, ambayo yanarusha maji kwa nguvu kubwa na kutua chini kwa matone kama mvua.

Mfumo wa umwagiliaji ambao unatumika kwenye mashamba makubwa ambayo yanapandwa mazao kwa mpangilio wa matuta, kukiwa mabomba marefu yanayolazwa katika matuta hayo na kutobolewa matundu kudondosha maji kwa njia ya matone.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa yaliyopandwa mazao kwa mpangilio wa mistari, kukiwa na mabomba marefu yanayolazwa kwenye mstari huo na kutobolewa matundu madogo ambayo hudondosha maji kwa njia ya matone.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa ambapo bomba refu la rangi nyeupe limelazwa, kisha mabomba madogomadogo huunganishwa na bomba hilo ambalo linadondosha maji kwa njia ya matone.

Mfumo wa umwagiliaji ambao unatumika kwenye mashamba makubwa, ambapo mabomba marefu hulazwa kwenye mazao yaliyojipanga katika mistari iliyonyooka, na kutobolewa matundu madogo yanayodondosha maji kwa njia ya matone.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa, ambapo mabomba marefu hulazwa na kutobolewa matundu, ambayo yanarusha maji kwa nguvu kubwa na yanadondoka chini kwa mfumo wa matone kama vile mvua.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa ambapo mabomba marefu hulazwa na kutobolewa matundu madogo, yanayodondosha maji kwa njia ya matone na kufanya udongo kuwa na unyevuunyevu kwa muda wote.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa yaliyopandwa mazao kwa mpangilio wa matuta, kukiwa kuna nafasi zimeachwa kati ya matuta, ambapo maji hufuata mkondo huo.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa ambapo mabomba marefu kulazwa na kutobolewa matundu madogo, ambayo yanamwaga maji kwa njia ya matone na kusababisha udongo wana unyevunyevu kwa muda wote.

Mfumo wa umwagiliaji ambao unatumia mabomba membamba, yanayo lazwa katika shamba ambalo limepandwa mazao na kuelekeza maji kwenye mizizi au kwenye miche ya mazao hayo.

Mfumo wa umwagiliaji u aotumika kwa katika mashamba makubwa ambapo mabomba marefu hulazwa na kutobolewa matundu madogo ambayo kudondosha maji kwa njia ya matone kusababisha udongo kuwa na unyevu muda wote.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba yaliyopandwa mazao kwa mpangilio wa matuta, ambapo mabomba marefu hulazwa juu ya matuta hayo na kutobolewa matundu madogo, ambayo yana dondosha maji kwa njia ya matone na kufanya udongo kuwa na unyevunyevu kwa mda wote.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa yaliyopandwa mazao kwa mpangilio wa matuta, kukiwa na nafasi katikati inayoachwa baina ya matuta ambapo maji hufuata mkondo huo.

Mfumo la umwagiliaji unaotumika katika mashamba, ambapo mabomba marefu ya maji huunganishwa kwenye vyuma vilivyosimama, ambavyo kurusha maji pande zote yanayomwagika na kudondoka kama matone ya mvua.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika shamba kubwa, lililopandwa mazao kwa mpangilio wa matuta, kukiwa na bomba nene lililolazwa pembezoni na kutobolewa matundu ambayo yanamwaga maji, yanayofuata mkondo uliopo baina ya matuta.

Mfumo wa umwagiliaji, unaotumika katika mashamba makubwa yaliyopangwa mazao kwa mpangilio wa matuta kukiwa na nafasi katikati ilioachwa baina ya matuta ambapo maji humwagwa na kufata mkondo huo.

Mazingira yaliyo na eneo kubwa lenye uwazi kukiwa na maji yanayotiririka taratibu katika mifereji midogo, kwa mbali kukiwa na wingu lililotanda ambalo huzuia macho yasiweze kuona vizuri.

Mazingira mazuri yaliyo na eneo kubwa lenye uwazi likiwa na mfereji mwembamba ambao unatiririsha maji taratibu, pembezoni kukiwa na miti mirefu na vichaka vyenye nyasi za kijani kwa mbali kukiwa na safu za milima ambazo zinazibwa na ukungu uliotanda katika eneo hilo.

Mazingira mazuri na ya kuvutia yaliyo na miamba mikubwa katika pande mbili, katikati kukiwa na bonde lililotokea baada ya mmomonyoko wa udongo ambao umesababishwa na maji kupita sehemu hiyo kwa kasi kubwa.

Mazingira yaliyo na uwazi mkubwa wenye nyasi fupi, zilizokauka za rangi ya njano, kwa mbali kukiwa na miti mirefu na vichaka vilivyofungamana pamoja na safu za milima mirefu.

Mandhari nzuri na ya kuvutia iliyo na kijani kibichi kinachotokana na miti mirefu, vichaka vilivyojifunga na nyasi fupi, pia kukiwa na wingu jeupe lililotanda angani.

Mazingira mazuri yaliyo na milima pamoja na mabonde ambayo yana miti mirefu, vichaka na nyasi fupi za rangi ya kijani pia kukiwa na wingu zito lenye rangi nyeupe lililotanda katika kilele cha mlima huo.

Mazingira yaliyo na eneo kubwa lenye uwazi la kijijini kutokana na kuwa na nyumba chache za makazi ya watu, pamoja na miti mirefu na vichaka na nyasi fupi; huku kwa mbali kukiwa na safu za milima mirefu.

Mazingira yaliyo na miti mirefu, vichaka vilivyofungamana na nyasi fupi za rangi ya kijani pamoja na vilima na mabonde ambayo yametokana na mawe makubwa.

Mandhari nzuri na ya kuvutia ya mbuga za wanyama, kukiwa na wanyama kama vile pundamila mwenye mistari ya rangi nyeupe na nyeusi, pamoja na swala wakiwa wanakula nyasi za rangi ya kijani kwa mbali kukiwa na safu za milima.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye uoto wa asili wa rangi ya kijani ambayo ni miti mirefu, vichaka pamoja na nyasi fupi kwa mbali kukiwa na safu za milima mirefu.

Mazingira mazuri yaliyo na vilima pamoja na mabonde ambavyo vina nyasi fupi za rangi ya kijani, kwa chini kukiwa na miti mirefu pamoja na vichaka ambapo angani kuna wingu la rangi nyeupe.

Mazingira yaliyo na ukosefu wa maji au mvua kwa muda mrefu kwa kuwa ardhi imekauka na miti haina majani, pia kuna safu za milima mirefu zinazoonekana kwa mbali.

Mazingira mazuri yaliyo na barabara refu ya vumbi, ambayo hutumiwa na vyombo vya moto ambayo ni magari, pembezoni kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani pamoja na miti mirefu na vichaka.

Mazingira mazuri yaliyo na vilima pamoja na mabonde kukiwa na miti mirefu na nyasi fupi za rangi ya kijani, ambapo kuna barabara nyembamba zinazotumiwa na watembea kwa miguu.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye hali ya hewa ya kitropic, kukiwa na mto unaotiririsha maji taratibu kutoka pande za juu kushuka pande za chini, pembezoni kukiwa na nyasi fupi vichaka na miti mirefu ya rangi ya kijani.

Mandhari nzuri na yakuvutia, yenye mnyama twinga mwenye shingo na miguu mirefu, akiwa imezungukwa na miti, vichaka vya nyasi fupi, pia kwa mbali kukiwa na majengo ya ghorofa ambayo hutumika kama ofisi au makazi ya watu.

Mazingira yaliyo na nyasi fupi zilizokauka za rangi ya njano, na miti michache kwa idadi ikiwa miwili ambayo ina matawi ya rangi ya kijani na anga likiwa la rangi ya bluu.

Mandhari nzuri na yakuvutia ya mbuga za wanyama, kukiwa na mnyama swala anayeruka barabara ya vumbi inayotumiwa na magari; pembezoni kukiwa na nyasi fupi zilizokauka, na mwanga hafifu wa jua wa rangi ya njano ukionekana, kwa kuwa jua linaenda kuzama upande wa magharibi.

Mazingira yaliyo na miti mirefu, vichaka na nyasi fupi za rangi kijani kukiwa na nyumba chache za makazi ya watu pamoja na mashamba yaliyopandwa mazao ya aina mbalimbali.

Mandhari nzuri na ya kuvutia iliyo na mto mkubwa unaotiririsha maji taratibu, pembezoni kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani, pamoja na barabara nyembamba ya vumbi ambayo hutumiwa na watembea kwa miguu.

Mazingira mazuri yaliyo na eneo kubwa lenye uwazi, ambapo limepandwa mazao mbalimbali kukiwa na barabara nyembamba za wa tembea kwa miguu katikati ya mashamba hayo, kwa mbali kukiwa na miti mirefu pamoja na vichaka vilivyofungamana.

Mazingira ambayo yana ukosefu wa maji au mvua kwa muda mrefu, kwani kuna miti iliyokauka na ardhi ikiwa kavu. Pia kukiwa na milima mirefu iliyopangana.

Mazingira ambayo yana ukosefu wa mvua kwa muda mrefu, kwani kuna barabara ya vumbi inayotumiwa na magari. Pembezoni kukiwa na miti iliyokauka na nyasi fupi za rangi ya njano, pia kuna mabonde makubwa ya miamba.

Mazingira mazuri yaliyo na mto mkubwa wenye maji masafi yanayotiririka taratibu, pembezoni kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani pamoja na miti mirefu yenye matawi mengi.

Mazingira mazuri yaliyo na mto mkubwa ambao unaotirirsha maji masafi, kutoka sehemu za juu kwenda sehemu za chini, pembezoni kukiwa na vichaka pamoja na miti mirefu yenye rangi ya kijani.

Mazingira yasiyokuwa na mvua kwa mda mrefu kwani mimea iliyopo imekauka na ambayo haijakauka, ina uwezo wa kufata maji kwenye kina kirefu kutokana na kuwa na mizizi mirefu, pia kuna miamba iliyotengeneza vilima.

Mandhari nzuri na ya kuvutia, iliyo na mto mkubwa wenye maji safi yanayotirika taratibu, pembezoni kukiwa na miti mirefu pamoja na vichaka na kwa mbali kukiwa na safu za vilima mirefu.

Mazingira mazuri na yakuvutia yaliyo na mwamba mkubwa ambao umejitengeneza kama kilima, huku pembezoni ukiwa umezungukwa na nyasi fupi za rangi ya kijani, na wingu jeupe likiwa limetandaa angani.

Mazingira mazuri yenye mto wenye maji mengi yaliyotuama, kukiwa na ukuta mrefu uliotengenezwa ambao hudhibiti maji hayo kuweza kupita upande wa pili wa mto huo.

Mazingira yaliyo na mto ambao una maji machafu yaliyotuama, pembeni kukiwa na tanki la chuma ambalo lina kutu, mto huo ukizungukwa na vilima vilivyo na miti mirefu na vichaka vya rangi ya kijani.

Mazingira mazuri yenye vilima pamoja na mabonde kukiwa na watu au wakulima wakifanya zoezi la ulimaji katika mabonde hayo ambapo kuna miti mirefu na vichaka, pia kuna mazao ya rangi ya kijani.

Ufugaji wa nyuki ambao unafanyika katika maboksi madogo yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao. Nyuki hao wakiwa wanazalisha asali ambazo hutumika kwa matumizi mbalimbali, huku mfugaji akiwa amevaa mavazi yanayomkinga asiweze kung’atwa na nyuki.

Ufugaji wa mbuzi wakiwa ndani ya zizi ambalo limetengenezwa kwa kutumia uzio wa mbao, wakiwa wanachomoa vichwa nje na kula nyasi katika sehemu maalumu iliyo tengenezwa kwa ajili ya malisho ya chakula.

Ufugaji wa mifugo ambao ni mbuzi wakiwa ndani ya zizi lililotengenezwa kwa kutumia mbao, akiwa anakula majani kutoka katika tawi la mti, ambalo limeshikiliwa na kijana aliyesimama nje ya zizi hilo.

Ufugaji wa mifugo kama vile ng'ombe, wakiwa ndani ya zizi lililotengenezwa kwa kutumia mbao pamoja na paa la mabati. Ng'ombe hao hutupatia maziwa, hutupatia fedha pamoja na nyama.

Ufugaji wa nyuki ambao unafanyika kwenye maboksi madogo yaliyotengenezwa kwa mbao ambao nyuki hao hutengeneza asali inayotumika kwa matumizi mbalimbali, kwa ufugaji wakiwa wamevaa mavazi maalumu yanayowakinga wasiweze kushambuliwa na nyuki.

Ufugaji wa mifugo ambao ni mbuzi wakiwa ndani ya zizi lililotengenezwa kwa kutumia uzio wa mbao wakiwa wanakula nyasi zilizokauka ambazo zipo katika fungu kubwa.

Wanawake wawili ambao wanafanya shughuli ya ufugaji wa mifugo ambayo ni mbuzi mwenye manyoya ya rangi nyeupe, wakiwa wanafunga kamba shingoni ili asiweze kwenda kula mahindi yaliyooteshwa katika sehemu hiyo.

Vijana wawili wakiwa ndani ya banda ambalo linatumika kwa ajili ya ufugaji wa kuku, ambalo limezungushiwa uzio wa mabati. Kuku hao wakiwa wanapata chakula na maji kutoka katika vyombo maalumu, vilivyotengwa kwa ajili ya kazi hiyo.

Kijana wa kike akiwa amezingirwa na kundi kubwa la bata wa rangi mbalimbali, akiwa anawapatia chakula kwa kutumia vikarai vidogo. Bata hao wakiwa nje ya mabanda yaliotengenezwa kwa kutumia chuma na wavu. Pia kuna kisima kidogo kwa ajili ya kunywa maji.

Ufugaji wa kuku wa rangi nyeupe katika mabanda ambayo yametengenezwa kwa kutumia chuma pamoja na wavu, kukiwa na sehemu maalumu zilizotengenezwa kwa ajili ya malisho ya chakula pamoja na maji.

Kijana wa kiume anayefanya shughuli za ufugaji wa bata wa rangi nyeupe akiwa anawapa chakula akiwawekea chini, ambapo bata hao hudokoa wakiwa wapo ndani ya uzio uliotengenezwa kwa wavu.

Ufugaji wa ndege aina ya kanga ambaye ana madoa ya rangi nyeupe na nyeusi, akiwa pamoja na vifaranga wake kwenye eneo lililo na uwazi wa nyasi fupi za rangi ya kijani, wakidonoa chakula au punje ndogo zilizopo chini.

Ufugaji wa vifaranga vya kuku ambavyo vipo ndani ya eneo kubwa lenye uwazi pamoja na mwanga wa kutosha, wakiwa wanakula chakula kupitia katika vyombo maalumu vilivyowekwa kwa ajili ya malisho ya chakula na maji.

Ufugaji wa kundi kubwa la bata wa rangi tofautitofauti, ambao wamejikusanya katika eneo la uwazi mkubwa mbele ya banda, wakiwa wanajitafutia chakula kwa kudonoa punje ndogo zilizopo ardhini.

Kijana wa kiume aliyevaa koti refu la rangi kijani, akiwa anatoa chakula kutoka kwenye mifuko na kuwapatia kundi la bata wengi wa rangi nyeupe, ambao wapo katika eneo lenye uwazi mbele ya mabanda yaliyotengenezwa kwa mianzi.

Kijana wa kike aliyevaa koti refu la rangi nyeupe akiwa katikati ya kuku wengi wanaofugwa, ambapo anawapatia chakula kuku hao waliopo ndani ya uzio uliotengenezwa kwa mabati.

Mbegu za maua ya aina mbalimbali, zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika paketi zilizotengenezwa kwa kutumia plastiki, ili zisiweze kuharibika, zikiwa zimepangiliwa katika rafu ya chuma kwa mpangilio wa mistari miwili.

Mbegu za mazao ambazo zimepandwa kwenye vikopo vidogo vilivyo na udongo wenye rutuba pamoja na unyevunyevu, ambao husaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani.

Mbegu za mazao mbalimbali zikiwa zimehifadhiwa katika vifurushi vidogo, kila moja ikiwa na kadi iliyo na jina pamoja na bei ambayo mbegu hizo zinauzwa.

Mbegu za mazao zilizopandwa katika shamba ambapo pamelazwa mabomba yaliyotobolewa matundu madogo, yanayodondosha maji kwa njia ya matone na kusababisha udongo kuwa na unyevuunyevu, ambao unasaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo.

Mbegu za mazao zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika pakiti iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki, ili zisiharibike kukiwa na jina la mbegu hizo limeandikwa kwenye pakiti hiyo, pamoja na picha ya mazao pindi yatakapokua.

Mbegu za mazao ya aina mbali mbali, zikiwa zimewekwa katika mabakuli na kupangiwa juu ya meza, kila moja ikiwa na kadi ambayo inaonesha jina la mbegu hizo pamoja na bei inayouzwa.

Mbegu za mazao, zikiwa zimepandwa katika shamba, ambapo kuna mabomba marefu yaliyolazwa na kutobolewa matundu madogo yanayodondosha maji kwa njia ya matone, na kufanya udongo kuwa na unyevuunyevu ambao husaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika shamba ambapo mabomba marefu yamelazwa na kutobolewa matundu madogo, yanayodondosha maji kwa njia ya matone na kufanya udongo kubwa na unyevunyevu; ambao husaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani.

Mbegu za mazao ambazo zimepandwa katika vikopo vidogo ambapo kuna udongo wenye rutuba pamoja na unyevunyevu, unaosaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani.

Mbegu za mazao zilizopandwa katika makopo madogo ambayo yanaudongo wenye rutuba pamoja na unyevunyevu, unaosaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani.

Mbegu za mazao zikiwa zimehifadhiwa katika kifurushi kilichotengenezwa kwa kutumia plastiki, kikiwa na jina la mbegu hiyo imeandikwa pamoja na picha ya mimea pindi itakapokua.

Mbegu za mazao mbalimbali zikiwa zimehifadhiwa katika kifungashio kilichotengenezwa kwa kutumia plastiki ili zisiharibike, na kupangwa juu ya meza katika safu mbele mfano wa mbegu hizo ni za nyanya, mboga za majani pamoja na vitunguu.

Mbegu za mazao zikiwa zimehifadhiwa katika kifupishio kilichotengenezwa kwa karatasi ngumu ili zisiharibike kukiwa na jina la kampuni iliyotengeneza mbegu hiyo na jina la mbegu zimeandikwa kwenye kifungashio hicho.

Mbegu za mazao mbalimbali zikiwa zimepandwa katika makopo madogo ya rangi nyeusi ambayo yana udongo wenye unyevu pamoja na rutuba, unaosaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani na kupangwa katika makundi ya mazao ya aina moja.

Mbegu za mboga za majani aina ya spinachi ambazo zimehifadhiwa vizuri, katika kifungashio kilichotengenezwa kwa kutumia plastiki ili zisiharibike, kukiwa na jina la zao hilo; limeandikwa kwenye kifungashio pamoja na picha ya mmea huo pindi utakapokua.

Mbegu za mazao mbalimbali, zikiwa zimehifadhiwa katika vifungashio vya plastiki ili zisiharibike, na kupangiliwa katika rafu za chuma, kila moja ikiwa na kibandiko cha bei, mfano ni mbegu za karoti, pilipili hoho na mboga za majani.

Mbegu za mazao zikiwa zimehifadhiwa katika kifungashio, kilichotengenezwa kwa kutumia plastiki ili zisiharibike, kukiwa na jina la zao hilo pamoja na picha ya mmea imechorwa kwenye kifungashio hicho.

Mbegu za mazao, zilizopandwa katika vikopo vidogo vya rangi nyeus, ndani yake kukiwa na udongo wenye rutuba pamoja na unyevuunyevu, ambao husaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo na kupangwa katika makundi ya mazao ya aina moja.

Mbegu za mazao ambazo zimepandwa kwenye makopo madogo ya plastiki, ndani yake kukiwa na udongo wenye rutuba, pamoja na unyevuunyevu ambao husaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo, na kupangwa katika makundi ya mazao ya aina moja.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika kopo dogo ambalo lina udongo wenye rutuba pamoja na unyevu unyevu unaosaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo yenye rangi ya kijani.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika shamba, ambalo lina udongo laini, ulio na rutuba pamoja na unyevunyevu, unaisaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika shamba ambalo lina udongo wenye rutuba pamoja na unyevunyevu, unaosaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani iliyopangwa katika mistari iliyonyooka.

Mbegu za mazao zilizopandwa katika makopo madogo ambayo yana udongo wenye rutuba, pamoja na unyevu unyevu unaosaidia mbegu hizo zichipue katika miche midogo ya rangi ya kijani.

Mbegu za mboga za majani ya aina ya kabichi ambazo zimehifadhiwa vizuri katika kifungashio kilichotengenezwa kwa kutumia plastiki ili zisiharibike, kukiwa na jina la kampuni iliyotengeneza pamoja na jina la zao hilo; vimeandikwa katika kifungashio hicho pamoja na picha ya kabichi.

Mbegu za mazao mbalimbali zilizopandwa katika vikopo vidogo, ambavyo vina udongo wenye rutuba pamoja na unyevunyevu, ambao husaidia mbegu hizo kuchomoza katika miche midogo na kupangwa katika makundi ya mazao ya aina moja.

Msichana akiwa amesimama katika duka linalouza pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo ambazo zimehifadhiwa katika vifungashio vya plastiki na kupangwa kwenye rafu za mbao, vifurushi vingine vikiwa juu ya meza ya duka hilo.

Mbegu za mazao zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika magunia marefu, yaliyopangwa na kukusanywa nje ya duka ambapo linauza mbegu hizo; mfano ni mahindi, alizeti, maharage, karanga na kadhalika.

Mbegu za mazao zilizopandwa katika makopo ya plastiki yenye pembe nne, ambayo yana udongo wenye rutuba pamoja na unyevunyevu unaosaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika makopo madogo ambayo yana udongo wenye rutuba pamoja na unyevuunyevu, unaosaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo yenye rangi ya kijani.

Mbegu za mazao ambazo zimepandwa katika shamba kubwa lenye udongo wenye mbolea pamoja na unyevuunyevu, ambao husaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani iliyojipanga katika mistari iliyonyooka.

Mbegu za mboga za majani aina ya kabichi ikiwa imehifadhiwa vizuri katika kifungashio kilichotengenezwa kwa kutumia plastiki, kukiwa na jina la kampuni iliyotengeneza jina la zao hilo pamoja na picha ya kabichi vimeandikwa kwenye kifungashio hicho.

Mbegu za mazao mbalimbali zikiwa zimehifadhiwa katika vifurushi vilivyo tengenezwa kwa karatasi ngumu, nyingine zikiwa kwenye mabakuli ya plastiki kila moja ikiwa na kibandiko kinacho onyesha jina la mbegu hizo.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa shambani kukiwa na mabomba marefu yaliyolazwa, ambayo yametobolewa matundu madogo yanayodondosha maji kwa njia ya matone na kufanya udongo kuwa na unyevuunyevu, ambao husaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika makopo madogo ambayo yana udongo ulio na rutuba pamoja na unyevunyevu, unaosaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika makopo yaliyotengenezwa kwa plastiki na kupangwa juu ya meza ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, makopo hayo yakiwa na udongo wenye mbolea pamoja na unyevunyevu unaosaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo.

Mbegu za mazao zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika kifungashio kilichotengenezwa kwa kutumia plastiki ili zisiharibike, kukiwa na jina la kampuni iliyotengeneza mbegu hizo limeandikwa kwenye kifungashio na picha ya mmea pindi utakapokua.

Mbegu za mazao mbalimbali zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika vifungashio vilivyotengenezwa na plastiki ili visiweze kuharibika na kupangwa kwenye shelfu za chuma kwa mpangilio wa safu mbili.

Mbegu za mazao ya aina mbalimbali zikiwa zimeekwa katika mabakuli ya chuma na kupangwa juu ya meza, kila moja ikiwa na kibandiko ambacho kimeandikwa jina la mbegu hiyo pamoja na bei inayouzwa.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika shamba, ambalo lina bomba refu lililolazwa na kutobolewa matundu madogo yanayodondosha maji kwa njia ya matone na kufanya udongo kuwa na unyevuunyevu, ambao husaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika makopo madogo ya plastiki, ambayo yana udongo ulio na rutuba pamoja na unyevunyevu unaosaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani.

Mbegu za mazao ambazo zimepandwa katika makopo madogo ya rangi nyeusi, ndani kukiwa na udongo ulio na rutuba pamoja na unyevunyevu, ambao husaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ya rangi tofautitofauti, na kupangwa katika makundi ya mazao ya aina moja.

Mbegu za maua ya aina mbalimbali ambazo zimehifadhiwa katika paketi zilizotengenezwa kwa kutumia plastiki, ili zisiweze kuharibika na kupangwa kwenye shelfu za chuma kwa mpangilio wa mistari miwili.

Mbegu za mazao zilizo pandwa wa katika mashamba ambapo kuna mabomba marefu yaliyolazwa na kutobolewa matunda madogo yanayodondosha maji kwa njia ya matone, na kufanya udongo kuwa na unyevuunyevu, ambao unasaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo.

Mbegu za mazao mbalimbali, zikiwa zimehifadhiwa katika vifungashio vilivyotengenezwa kwa kutumia plastiki, ili visiharibike na kupangwa katika rafu za chuma, kila moja ikiwa na kibandiko kinachoonyesha bei inayouzwa.

Vijana wawili wa kiume wakiwa wamesimama pamoja na mbwa mmoja, mwenye manyoya ya rangi ya kahawia katika barabara nyembamba ya watembea kwa miguu, pembeni kukiwa na vyombo au masufuria yanayotumika kwa ajili ya chakula cha mbwa huyo.

Banda dogo ambalo limetengenezwa kwa kutumia mbao kwa ajili ya kufugia mbwa, ambapo kuna mbwa akiwa anachungulia kutoka kwenye mlango wa banda hilo, juu likiwa limetengenezwa kwa kutumia mabati.

Mbwa wa Kufugwa, akiwa nje ya banda ambalo limetengenezwa kwa kutumia mianzi, akiwa anakula chakula kupitia sehemu maalumu iliyotengenezwa kwa ajili ya malisho ya chakula pamoja na maji.

Mabanda madogo yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao yakiwa na milango yenye vitasa kwa ajili ya kufungia na madirisha madogo yaliyotengenezwa kwa kutumia wavu, mabanda hayo hutumika kwa ajili ya kufugia mbwa.

Mbwa wa kufugwa wakiwa ndani ya banda au eneo lililozungushiwa uzio wa kutumia vyuma pamoja na wavu, ndani yake kukiwa na sehemu maalumu ambazo zimetengenezwa kwa ajili ya malisho ya chakula pamoja na maji.

Bango kubwa ambalo kimetengenezwa kwa rangi mbali mbali; likiwa linaonesha huduma zinazotolewa na kriniki ya wanyama, ambayo inajali wanyama wa kufugwa kama vile mbwa na paka.

Kijana wa kiume akiwa amesimama pamoja na mbwa mwenye manyoya ya rangi nyeusi, mbele ya kibanda kidogo kilichotengenezwa kwa kutumia mbao, kikiwa na paa ambalo limetengenezwa kwa mabati.

Mabanda madogo yaliyotengenezwa kwa kutumia chuma yakiwa na milango ya wavu, ambayo hutumika kwa ajili ya kufugia mbwa au paka ndani kukiwa na vyombo viwili kwa ajili ya malisho ya chakula pamoja na maji.

Mnyama wa porini ambaye ana manyoya ya rangi nyeupe na nyeusi akiwa na macho madogo na mdomo uliochongoka kwa mbele, miguu mifupi yenye kucha refu ambazo zimeshikilia tawi kavu la mti mnyama huyo hula mizoga.

Mnyama wa porini ambaye ni ndege, mwenye manyoya ya rangi nyeupe pamoja na nyeusi, akiwa na macho madogo na mdomo uliochongoka kwa mbele, na miguu mifupi yenye kucha refu, zilizoshikilia vizuri tawi la mti mkavu.

Wanyama wa porini ambao ni viboko wenye umbo kubwa ambao wapenda kukaa katika maji kwa sababu ngozi yao ni laini, na haina manyoya hivyo hukwepa kukaa kwenye mwanga wa jua kwa mda mrefu.

Mnyama wa porini ambaye ni twiga mwenye miguu mirefu, akiwa na rangi ya mabaka baka ya kahawia na nyeupe, akisimama katika eneo la maporini, ambapo kuna miti mirefu pamoja na nyasi fupi za rangi ya kijani.

Wanyama wa porini ambao ni tembo wenye umbo na uzito mkubwa, wakiwa na masikio makubwa na mkonge mrefu ambao hutumia kwa ajili ya kulia chakula pamoja na maji, wakiwa katika eneo lililozungushiwa uzio, pamoja na vijana wawili waliovaa makoti marefu ya rangi ya kijani.

Wanyama wa porini ambao ni tembo wenye uzito mkubwa, wenye masikio makubwa na mikonge mirefu ambayo hutumia kwaajili ya kulia nyasi pamoja na kunywa maji.

Wanyama wawili wa porini ambao ni nyoka warefu, mmoja akiwa na ngozi yenye rangi nyeusi, na wa pili akiwa mwenye ngozi ya rangi ya kijivu, wakiwa katika kona ya chumba ambapo kuna nyasi fupi zilizokauka.

Wanyama wa porini ambao ni kifaru wenye mapembe yaliyochongoka wakiwa katika dimbwi la maji machafu, pembezoni kukiwa na nyasi za rangi ya kijani zilizoota, pamoja na barabara ya vumbi ambayo hutumiwa na magari.

Wanyama wa porini ambao ni twiga wenye shingo na miguu mirefu wakiwa na ngozi yenye mabakabaka ya rangi ya kahawia na nyeupe, wakiwa katika mazingira ya mbugani ambao kijana wa kiume ameshika kichwa cha mnyama huyo.

Mnyama wa porini ambaye ni tembo mwenye umbo na uzito mkubwa, akiwa ananyweshwa maziwa kupitia katika chupa refu na kijana ambaye amevaa koti refu la rangi ya kijani, pamoja na kofia nyeupe kichwani.

Wanyama wa porini ambao ni tembo wenye umbo na uzito mkubwa, wakiwa na masikio makubwa na mkonga mrefu wanaoutumia kwa ajili ya kulia chakula pamoja na kunywa maji. Wakiwa katika uzio pembezoni kukiwa na watu wanaowapiga picha wakiwatazama kama kivutio.

Mnyama wa porini ambae ni twiga mwenye shingo na miguu mirefu akiwa na ngozi yenye mabakabaka ya rangi ya kahawia pamoja na nyeupe, akisimama katika sehemu iliyo na uzio wa chuma kukiwa na miti mingi pamoja na vichaka vidogo vya majani.